Mwanamke mzungu mwenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu amevalia koti nyeusi anamkabidhi funguo za gari mwanaume mwafrika aliyevalia koti nyeusi na shati nyeupe pembeni kuna gari jekundu.

Soko la matunda mbalimbali yakiwemo: nanasi, tikitimaji, paipai, machungwa, ndizi, na kadhalika. Kuna wauzaji wawili, mmoja ameketi amevalia kofia, saa mkononi, suruali ndefu na shati. Kuna mnunuzi mmoja.

Soko la marikiti upande wa kuuza kabichi. Kabichi zipo kwenye magunia, zingine zimemwagwa chini. Wapo wauzaji kadhaa na wanunuzi. Kuna creti mbili za soda pembeni.

Magari ya rangi ya kijivu na mengine ya rangi nyeupe yameegeshwa uwanjani. Watu wachache wamesimama uwanjani humu. Miti mingi ,mirefu na mifupi, ipo kando kando mwa uwanja huu.

Tikitiki maji kubwa tano, ambazo zimekomaa na ni kubwa. Maembe mengi ambayo hayajaisha na machache ambayo yameiva. Mifuko mieupe ya kupakia matunda haya.

Maduka matatu yamefuatana. Mawili, yana milango ya Samawati na mmoja lina mlango mweupe. Mhudumu amesimama, kwenye mlango wa duka la kati na kuuza maziwa.

Kibanda cha mama mboga, mama anatengeneza bidhaa zake kuna nyanya , vitunguu, viazi mikoba ya karatasi imeninginia juu , pembeni kuna vibanda vingine vya kuuza bidhaa mbalimbali.

Matunda mbalimbali, yakiwemo machungwa, parachichi, maembe na kadhalika. Mifuko ya kupakiwa bidhaa, mkebe mmoja, vijiti viwili.

Risiti maalum la Kenya Ports Authority lililo na yafuatayo ; nembo ya Kenya Ports Authority, pin number, VAT number , tarehe, nambari ya risiti. Linatumwa kwa Africa Cotton Industries.

Bima ya afya ya kifamilia ya Imana, baba ,mama na mtoto. Nambari ya simu, tovuti na maelezo mengine ikiwemo maelezo ya mahali inapatikana.

Duka la Mpesa lenye milango ya kijani kibichi. Mbele ya ile duka kuna mama aliyekalia vitu vya plastiki anauza vitu chini ya mwavuli. Kando yake kuna mitungi ya manjano na chupa ya samawati. Mama mwingine aliyevalia buibui anavuka.

Takriban shilingi 400 noti ya shilingi 50, 100 na 200 zinatolewa kwenye drawer .